Ndani ya duka kubwa lenye vifungashio vyenye rangi nyeupe na rangi ya kaki vyenye maandishi, pia katika mashelfu kukiwa kuna pakiti mbalimbali za mbegu na vifungashio. Mwanamke mmoja aliyevalia tisheti ya rangi ya damu ya mzee amesimama ndani ya duka hilo, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na maswala ya agroveti na madawa ya mifugo.

Kikopo chenye rangi nyeupe na maandishi yenye rangi nyeusi, kikiwa na picha ya kuku. Hii inaashiria kuwa hichi ni kikopo kinachohifadhi dawa kwa ajili ya kuku. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na masuala ya agroveti na dawa za mifugo.

Shamba kubwa la zao ya biashara aina ya pilipili, mkulima alievalia tisheti nyeusi na suruali ya kijivu mkononi mwake ameshika toroli lililojaa pilipili ambazo tayari zimekwisha kuvunwa tayari kwa ajili ya kuzipeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa ili kumsaidia mkulima huyo kujipatia kipato. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Ndani ya shamba kubwa lililoezekwa kwa maturubai yenye rangi nyeupe, wakulima wawili wanaendelea na shughuli ya uvunaji wa zao la biashara aina ya nyanya ambazo tayari zimekwisha kukomaa na kuhitaji kuvunwa, tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya viazi vitamu, lililovunwa na kurundikwa katika sehemu moja, wakulima wanaendelea na shughuli ya ujazaji wa mazao hayo katika matenga ya plastiki yenye rangi ya bluu pamoja na kijani, tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa, hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la zao la biashara aina ya vitunguu maji, ambavyo tayari vimekwisha kuiva na kuhitaji kuvuna. Katika kila mstari kuna bomba refu lenye rangi nyeusi linalotoa maji kwa ajili ya kuleta unyevu ili kusaidia katika ukuaji wa zao hilo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la zao la biashara aina ya matikiti maji. Baadhi ya matikiti yamevunwa na kurundikwa katika sehemu moja. Tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Mkulima mmoja aliyevalia ovaroli lenye rangi ya bluu amebeba moja ya matikiti katika mabega yake. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Mkulima mmoja anaendelea na shughuli ya uvunaji wa zao la biashara aina ya nyanya ambazo teyari zimekwisha kuiva na kuhitaji kuvunwa ili kupelekwa sokoni kwa ajili kuuzwa ili kumsaidia mkulima kujipatia kipato. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Ndani ya shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya nyanya, wakulima wawili wameketi pembezoni mwa nyanya hizo huku mmoja ameshika shina la nyanya hilo, akimpa maelekezo mkulima mwenzie kuhusu nyanya hizo; hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa lenye mazao ya biashara aina ya mahindi pamoja na matikiti maji ambayo teyari yamekwisha kukomaa na yanahitaji kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa ili kumsaidia mkulima kujipatia kipato. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Wakulima wawili wanaendelea na shughuli ya uvunaji wa zao la biashara aina ya chai, na kuweka katika vikapu vilivyo katika migongo yao. Tayari kwa ajili ya kulisafirisha na kulipeleka sokoni, kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo, cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya nyanya ambazo zimepangwa kwa mpangilio maalumu, baadhi ya nyanya zikiwa tayari zimeiva na kuhitaji kuvunwa tayari kwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, ili kumsaidia mkulima kuweza kujipatia kipato. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya nyanya, ambazo tayari zimekwisha kuvunwa na kuhifadhiwa katika matenga ya plastiki yenye rangi nyeusi. Tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa ili kumsaidia mkulima kujipatia kipato. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya viazi vitamu, ambavyo vinaendelea kuvunwa na kuhifadhiwa katika matenga ya plastiki yenye rangi ya bluu, nyekundu, pamoja na kijani, tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, ili kumsaidia mkulima kujipatia kipato, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Wakulima wa mazao ya biashara aina ya mananasi ambao tayari wamekwisha kulivuna, wanalipakia katika maboksi pamoja na matenga ya plastiki yenye rangi nyeusi, tayari kwa ajili ya kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa au kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa, na kuzalisha bidhaa mbalimbali. Hii inaashiria kuwa, hiki ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji, ambavyo tayari vimekwisha kuvunwa na kurundikwa katika sehemu moja, tayari kwa ajili ya kujazwa katika mifuko, na kusafirishwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa ili kumsaidia mkulima kujipatia kipato. Hii inaashiria kua hiki ni kilimo cha mazao ya biashara.

Kahawa zilizo vuno na kuwekwa pamoja katika sehemu maalumu. Wakulima wanaendelea na shughuli ya kuchambua kahawa zilizo bora zaidi. Tayari kwa ajili ya kuzisafirisha na kuzipeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la zao la biashara aina ya viazi vitamu, ambavyo tayari vimekwisha kuvunwa na kuhifadhiwa katika matenga yenye rangi ya machungwa, bluu pamoja na njano, tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya nyanya ambazo tayari zimekwisha kuiva na kuvunwa na kurundikwa katika sehemu moja. Wakulima wanaendelea na shughuli ya uwekaji wa zao hilo katika matenga ya plastikinyenye rangi ya kijani, pia na vindoo vyenye rangi nyeupe; tayari kwa ajili ya kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Wakulima wa zao la biashara aina ya ndizi. Wanaendelea na shughuli ya upakiji wa zao hilo katika matenga yenye rangi ya: kijani, njano, nyekundu pamoja na bluu. Tayari kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka zao hilo sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la zao la biashara aina ya kahawa. Ambazo tayari zimekwisha kuiva na kuhitaji kuvunwa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Mkulima mmoja aliyevalia tisheti yenye rangi ya njano anaendelea na shughuli ya uvunaji wa mazao hayo, tayari kwa ajili ya kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la zao la biashara aina ya matango ambayo yamestawi na kuzaa kwa wingi saana. Mkulima mmoja ameshika moja ya matango hayo ili kuangalia kuwa yamekomaa tayari kwa ajili ya kuvuna na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Wakulima wanaojihusha na kilimo cha mazao ya biashara aina ya mahindi, tayari wamekwisha kuvuna zao hilo na kulirundika katika sehemu moja, tayari kwa ajili ya kulisafirisha na kulipeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa, ili kumsaidia mkulima kujipatia kipato. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la zao la biashara aina ya viazi mviringo baadhi ya viazi vimevunwa na kurundikwa katika mafungumafungu, tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa ili kuweza kumsaidia mkulima kujipatia kipato. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya nyanya ambazo tayari zimekwisha kuiva na kuvunwa na kurundikwa katika sehemu moja; tayari kwa ajili ya kupakiwa katika vifungashio na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Mkulima mmoja amechuchumaa pembezoni mwa rundo hilo la nyanya, ameshika baadhi ya nyanya katika mkono wake. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Mkulima aliyevalia mavazi ya rangi ya bluu anaendelea na shughuli ya upandaji wa zao la biashara aina ya migomba, huku migomba mingine ikiwa imepandwa na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, migomba hii huzalisha ndizi ambazo huchumwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuza ili kumsaidia mkulima kujipatia kipato, hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la zao la biashara aina ya viazi mviringo, wakulima wanaendelea na shughuli ya uvunaji wa zao hilo tayari kwa ajili ya kulisafirisha na kulipeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa ili kuweza kumsaidia mkulima kujipatia kipato. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la zao la biashara aina ya vitunguu maji na mbogamboga za majani. Kila kitalu kimelimwa katika mpangilio maalumu. Kimewekewa mabomba marefu yenye rangi nyeusi yanayotoa maji ili kuleta unyevu unaosaidia katika ukuaji wa mazao hayo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya mahindi. Ambayo tayari amekwisha kukomaa na kuvunwa na kuhifadhiwa katika lundo moja. Mkulima mmoja aliyevalia suruali ya jinsi yenye rangi ya bluu na tisheti ya kijivu anaendelea na shughuli ya ujazaji wa mahindi hayo katika ndoo. Tayari kwa ajili ya kuweka katika viroba na kuyasafisha kuyapeka sukoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la zao la biashara aina ya nyanya, ambazo tayari zimekwisha kuiva na kuhitaji kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Mkulima mmoja anaendelea na shughuli ya uvunaji wa zao hilo na kuliweka katika tenga lenye rangi ya kijani. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la zao la biashara aina ya matikiti maji ambayo tayari yamekwisha kukomaa na yanahitaji kuvunwa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, mkulima mmoja ameshika kipande cha tikiti hilo kuonesha kuwa ni matikiti yaliyokwisha kuiva. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya mahindi ambayo tayari yamekwisha kuvunwa na kupukuchuliwa, yanaanikwa katika maturubai makubwa yaliyotandazwa chini, ili yaweze kukauka na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa, hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Wakulima wa zao la biashara aina ya mananasi ,wanaendelea na shughuli ya uvunaji wa mazao hayo na kuyapanga katika matenga yenye rangi nyekundu, tayali kwaajili ya kuyasafilisha na kuyapeleka sokoni kwaajili ya kuuzwa ili kujipatia kipato kutokana na biashara hiyoo, hii inaashilia kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya nyanya, ambalo limekwisha kuvunwa na kuwekwa katika sehemu moja. Wakulima wanaendelea na shughuli ya kuchambua nyanya zilizoiva vizuri na kuzipakia katika matenga, tayari kuzisafirisha na kuzipeleka sokoni kwa ajili ya kuziuza. Hii inaashiria kuwa, hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la mazao la biashara aina ya mahindi, ambapo kuna trekta kubwa linalopita na kuendelea na shughuli ya uvunaji wa mazao hayo. Tayari kwa ajili ya kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa, hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo ambavyo tayari vimekwisha kuvunwa na kulundikwa katika sehemu moja, mkulima anaendelea na shughuli hiyo ya uvunaji wa mazao hayo na kuyaweka katika sehemu moja tayari kwa ajili ya na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya ndizi, ndizi hizo zimekua na kuzaa kwa wingi, tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa ili kumsaidia mkulima kujipatia kipato. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa, la zao la biashara aina ya mapapai, mipapai iliyopanwa katika mistari minyoofu na kuchipua kwa rangi zile ya kijani kibichi, mipapai hiyo imezaa kwa wingi matunda aina ya mpapai ambayo huvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa ili kumsaidia mkulima kujipatia kipato. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la zao la biashara aina ya nyanya. Mkulima mmoja anaendelea na shughuli ya kufunga mazao hayo katika nguzo zilizo ndani ya shamba hilo, ili kusaidia nyanya hizo zisianguke. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la zao la biashara aina ya vitunguu maji. Ambavyo tayari vimekwisha kukomaa na kuvunwa na kuwekwa pamoja ili vikauke, tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, ili kuweza kumsaidia mkulima kujipatia kipato chake. Hii inaashiria kuwa hicho ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya nyanya ambalo tayari limekwisha kuiva na kuvunwa na kurundikwa katika sehemu moja, tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa ili kumsaidia mkulima kujipatia kipato. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya karoti ambazo tayari zimekwisha kuvunwa na kurundikwa katika sehemu moja, tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa ili kumsaidia mkulima kujipatia kipato, hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji, ambavyo tayari vimekwisha kuiva na kuvunwa na kuhifadhiwa katika sehemu moja, tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa ili kumsaidia mkulima kujipatia kipato. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la baishara aina ya mahindi, ambalo tayari limekwisha kuvunwa na kuhifadhiwa katika miti, kwa ajili ya kukauka na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa, hii ni sehemu inayojihusisha na kilimo cha mazao ya baishara.

Zao la biashara aina la parachichi ambalo tayari limekwisha kuvunwa na kuhifadhiwa katika matenga ya plastiki yenye rangi ya njano, tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa au kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuzalisha bidhaa mbalimbali zitokanazo na zao hilo. Hii inaashiria kua hiki ni kilimo cha mazao ya biashara.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo ambavy tayari vimekwisha kuvunwa na kurundikwa sehemu moja. Wakulima wanaendelea na shughuli ya ujazaji wa viazi hivyo katika magunia, tayari kwa ajili ya kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la zao la biashara aina ya kabeji ambazo tayari zimekwisha kuiva na zinahitaji kuvunwa tayari kupelekwa sokoni kwajili ya kuuzwa, mkulima mmoja anaangalia maendeleo ya ukuaji wa zao hilo la biashara ili kuweza kulivuna na kupeleka sokoni, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya biashara.

Wakulima waliovalia makoti yenye rangi ya kijani pamoja na mekundu, wanaendelea na shughuri ya uvunaji wa mazao ya chakula aina ya maembe na kuyaweka katika matenga ya plastiki yenye rangi ya njano. Tayari kwa ajili ya Kuya safirisha na kuyapeleka nyumbani kwa ajili ya kuyahifadhi, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mashamba.

Ndani ya chumba maalumu chenye vikopo vingi vyenye rangi nyeusi vilivyooangwa juu ya meza ndani yakekukiwa kuna udongo, imeoteshwa miche iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, taa inayomulika katika miche hiyo ili kusaidia kuleta mwanga ili kusaidia ukuaji wa miche hiyo. Hii inaashiria kwamba hiki ni kilimo cha mashamba.

Wakulima wanaendelea na shughuli ya upangaji wa zao la biashara aina ya viazi vitamu, ambavyo tayari vimekwisha kuvunwa na kuwekwa katika matenga ya plastiki yenye rangi ya bluu, kijani pamoja na nyekundu, tayari kwa ajili ya kuyasafirisha sokoni, kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa, hiki ni kilimo cha mazao ya biashara.

Ndani ya chumba maalumu chenye mashine za aina mbalimbali, miche iliyopandwa na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi; imeunganishwa kwa mirija yenye maji yenye virutubisho vinavyosaidia saidia katika ukuaji wa miche hiyo. Taa zinazowekwa mwanga ili kusaidia ukuaji wa miche hiyo; hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa kinachotumia mashine.

Mashine kubwa yenye rangi nyekundu iliyofungwa kitu kama jembe kwa mbele inachotumika kutifulia udongo, na kukusanya uchafu na kuuweka katika sehemu moja. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu iliyojihusisha na kilimo cha kisasa kinachotumia mashine.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa lenye mashine za aina mbalimbali, mimea iliyopandwa kwenye mabomba yenye matobo, imeota na kuchepua kwa rangi nzuri za kijani kibichi, imeunganishwa na mirija inayopitisha maji yenye virutubisho vikisaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Taa zenye mwanga mkali ili kuleta mwanga unaosaidia kwenye ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha kisasa kinachotumia mashine.

Ndani ya chumba maalumu chenye mashine ya aina mbalimbali. Mabomba marefu yenye rangi nyeupe, yenye matobo yanayotumika kuoteshea mimea bila kutumia udongo; yameunganishwa kwa mirija inayosaidia kupitisha maji yenye virutubisho; vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Taa zenye mwanga mkali, zinazosaidia kuleta mwanga ili kusaidia ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa, mashine za aina mbalimbali nyingine zikiwa na rangi ya bluu na nyeusi, huku kuna namba zinazotambulisha mashine hizo. Mimea imepandwa na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Mabomba ya chuma yanaopitisha maji yenye virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa, hichi ni kilimo cha kisasa kinachotumia mashine.

Trekta kubwa yenye rangi ya bluu pamoja na nyekundu, na magurudumu makubwa meusi, mbele imefungwa kifaa kama jembe kinachotumika kukusanya majani na kusafisha na kuliacha shamba hilo likiwa katika hali ya usafi. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na kilimo cha kisasa, kinachotumia mashine.

Ndani ya chumba maalumu chenye mashine mbalimbali zenye rangi nyeupe. Mimea iliyooteshwa katika vikopo vyenye rangi nyeusi, vimechipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Imeunganishwa kwa mirija inayosaidia kupitisha maji yenye virutubisho ili kusaidia ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa kinachotumia mashine.

Trekta kubwa lenye rangi nyekundu na bluu mbele likiwa limefungwa kifaa kama jembe, kinachotumika kutifua udongo katika shamba hilo ili kurahisisha shughuli za kilimo katika shamba hilo, hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa kinachotumia mashine.

Ndani ya chumba maalumu chenye mashine mbalimbali zenye rangi nyeupe, miche imepandwa na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Imeunganishwa kwa mabomba yanayopitisha maji yenye virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa miche hiyo; taa zinazoleta mwangaza ili kusaidia ukuaji wa miche hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa kinachotumia mashine.

Ndani ya chumba maalumu, mashine mbalimbali zilizopandwa miche, miche hiyo imechipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi huku kukiwa na taa zinazo saidia kuleta mwanga ili kukuza miche hiyo, hii ina ashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na kilimo cha kisasa kinachotumia mashine.

Ndani ya chumba maalum chenye mashine za aina mbalimbali, mabomba marefu yenye matobo yaliyo lazwa kwa mpangilio maalum mimea imepandwa na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. taa zinazoleta mwanga unaosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa, cha kutumia mashine.

Ndani ya shamba kubwa mashine moja aina ya trekta yenye rangi nyekundu ambayo ina mtu ndani yake akiendesha trekta hiyo, imefungwa kifaa kwa mbele kama jembe kwa mbele kinachotumika kutifua udongo ili kurahisisha shughuli za kilimo za kilimo katika shamba hilo, hii ina ashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa kinachotumia mashine.

Ndani ya chumba maalumu chenye mashine za aina mbalimbali, mashine moja yenye rangi ya bluu ndani yake kukiwa kuna miche iliyokua na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, imeunganishwa kwa mirija inayopitisha maji yenye virutubisho kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo, taa zenye mwanga mkali ili kuleta mwanga unaosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha kisasa kinachotumia mashine.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa, lenye mashine za aina mbalimbali mimea imepandwa katika ustadi maalum katika mabomba marefu yenye rangi nyeupe na kuunganishwa kwa mirija inayopitisha maji yenye virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Mashine moja yenye rangi ya njano inapita kukagua maendeleo ya ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha kisasa kinachotumia mashine.

Ndani ya bwawa kubwa samaki mwenye rangi ya bluu na nyeupe, mdomo mrefu na macho makubwa; anaongelea kwa uhuru katika maji hayo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali.

Beseni kubwa lenye rangi ya bluu, ndani yake likiwa lina maji na samaki wakiogelea kwa furaha katika maji hayo, limeunganishwa kwa mabomba yanayopitisha chakula ili kusaidia ukuaji wa samaki hao. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na ufugaji wa samaki.

Sanduku lililotengenezwa kwa vioo, na kupakwa rangi ya bluu ndani yake kukiwa na maji na samaki wenye rangi ya machungwa pamoja na kijani wakiogel ea na kufurahi ndani ya maji hayo, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na ufugaji wa samaki wa aina mbalimabli.

Ndani ya sanduku lililotengenezwa kwa vioo, kukiwa na maji pamoja na samaki wenye rangi ya machungwa, macho makubwa na mapezi wakiendelea kuogelea kwa furaha ndani ya sanduku hilo. Huku wamewekewa chakula, ambacho kinasaidia katika ukuaji wao. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo, cha ufugaji wa samaki.

Beseni kubwa lenye rangi ya bluu ndani yake kukiwa na maji na samaki wanaoogelea kwa furaha katika maji hayo, juu kukiwa na makontena yanayotumika kuoteshea mimea. Huku yameunganishwa kwa mirija inayosaidia kupitisha maji, chakula na hewa kwa ajili ya ukuaji wa samaki na mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na ufugaji wa samaki.

Tangi lenye maji yenye rangi ya bluu, samaki wenye rangi nzuri ya kuvutia, wenye rangi nyeupe, nyeusi pamoja na rangi ya machungwa, macho makubwa myeusi na midomo mirefu, wanaogelea kwa furaha katia maji hayo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na ufugaji wa samaki.

Bwawa kubwa linalojishughulisha na ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali. Samaki hao wanaogelea kwa burudani katika bwawa hilo. Limeunganishwa na mashine maalumu zinazotarajiwa kuleta maji, chakula, kwa ajili ya ukuaji wa samaki hao. Hii inaashiria kuwa, hii ni sehemu inayojihusisha na ufugaji wa samaki.

Zao la chakula aina ua mahindi ambalo teyari limekishwa kuvunwa na kuhifadhiwa katika viroba, wakulima wanaendelea na shughuli ya uhesabuji wa viroba hivyo teyari kwa ajili ya kuvisafirisha na kuvipeleka nyumbani kwa ajili ya kuvihifadhi. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mazao ya chakula.

Shamba kubwa lenye vitalu vilivyopandwa miche iliyokua na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, mkulima mmoja aliyevalia suruali yenye rangi nyeusi na tisheti yenye rangi nyeupe mkononi mwake ameshika keni yenye rangi ya kijani akiendelea na shughuli za kumwagia miche hiyo, hii inaashiria kuwa hili ni eneo linalo jishugulisha na masuala ya misitu.

Eneo kubwa la misitu lenye nyasi, miti mirefu, pamoja na vichaka vyenye rangi ya kijani kibichi. Mto unaotiririsha maji yake kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, daraja linalopitwa na watu wanaotembea kwa miguu. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu ya misitu.

Eneo la msitu lenye nyasi zenye rangi ya kijani kibichi, miti, vichaka, pamoja na mapango, katikati kukiwa na njia inayowasaidia watalii kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kupita katikati ya njia hiyo. Hii inaashiria kuwa, hili ni eneo la msitu.

Eneo kubwa lenye miti mirefu, nyasi pamoja na vichaka, katikati kukiwa na njia pana inayopitwa na watembea kwa miguu pamoja na magari, mnyama aina ya mbwa amesimama katikati ya njia hiyo. Hii inaashiria kuwa hili ni eneo la misitu.

Ndani ya shamba kubwa mabomba marefu yenye rangi nyeupe, yenye matobo yanayotumika kuoteshea mimea bila kutumia udongo, yameunganishwa kwa mirija inayopitisha maji yenye virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa, hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi, yaani kuotesha mimea bila kutumia udongo.

Ndani ya shamba maalumu mabomba marefu yenye rangi nyeusi, yaliyopangwa kwa mpangilio maalumu yenye matobo yanayotumika kuotesheamimea bila kutumia udongo yameunganishwa kwa mirija inayobeba maji, yenye virutubisho vinavyo saidia katika ukuaji wa mimea hiyo hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha hadroponi.

Mabomba mengi marefu yenye rangi nyeupe yaliyolazwa kwa mpangilio maalumu yenye matobo yanayotumika kuoteshea mimea bila kutumia udongo mimea imekuwa na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi yameunganishwa kwa mirija iliyotoka moja kwa moja katika kitu kilichopo chini ya mabomba hayo, inayosaidia kupitisha maji yenye virutubisho ili kusaidia mimea hiyo hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Mimea iliyopandwa katika chombo maalumu imepandwa bila kutumia udongo, mizizi yake imeunganishwa moja kwa moja katika sehemu yenye maji yenye virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo, hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha kisasa cha haidroponi yaani kuotesha mimea bila kutumia udongo.

Beseni lenye rangi nyeusi ambalo limeoteshewa mimea bila kutumika udongo, chini kukiwa kuna ndoo kubwa nyeupe iliyobeba maji yenye virutubisho inayosaidia kukua kwa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha kisasa cha haidroponi yaani kuotesha mimea bila kutumia udongo.

Mambomba marefu yenye rangi nyeupe yaliyopangwa kwa mpangilio maalumu yenye matobo yanayotumika kuoteshea mimea bila kutumia udongo. Yameunganishwa kwa mirija inayopitisha maji yenye virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo, hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Mabomba marefu yenye rangi nyeupe yaliopangwa kwa mpangilio maalumu yenye matobo yanayotumika kuoteshea mimea bila kutumia udongo. Yameunganishwa kwa mirija inayopitisha maji yenye virutubisho vinavyo saidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi, yaani kuotesha mimea bila kutumia udongo.

Ndani ya chumba maalumu, mabomba marefu yenye rangi nyeupe, yenye matobo yanayotumika kuoteshea mimea bila kutumia udongo. Yameunganishwa kwa mirija inayopitisha maji yenye virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa, hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi yaani kuotesha mimea bila kutumia udongo.

Mabomba marefu yenye rangi nyeupe yaliyolazwa chini yenye matobo yanayotumika kuoteshea mimea bila kutumia udongo. Yameunganishwa kwa mirija inayopitisha maji yenye virutubisho inayosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na kilimo cha kisasa cha haidroponi yaani kuotesha mimea bila kutumia udongo.

Mimea iliyopandwa katika vitalu maalumu imeota bila kutumia udongo imeunganishwa kwa mabomba yanayo pitisha maji yenye virutubisho vinavyo saidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii ina ashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi yaani kuotesha mimea bila kutumia udongo.

Mabomba marefu yenye rangi nyeupe yaliyopangwa kwa mpangilio maalumu yenye matobo yanayotumika kuoteshea mimea bila kutumia udongo, huku yameunganishwa kwa mirija inayopitisha maji yenye virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo, hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha kisasa cha haidroponi yaani kuoteshea mimea bila kutumia udongo.

Beseni lenye rangi ya bluu limeunganishwa na bomba jeupe lenye matobo, linalotumika kuoteshea mimea bila kutumia udongo. Beseni hilo limebeba maji yenye virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi, yani kuotesha mimea bila kutumia udongo.

Ndani ya shamba maalumu, vitalu vilivyo tengenezwa kwa mbao na kuunganishwa kwa mirija inayopitisha maji yenye virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo iliyopandwa bila kutumia udongo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha hidroponi.

Mabeseni yenye rangi nyeusi yaliyopangwa katika mpangilio mnyoofu, ndani yake ikiwa imeoteshwa mime bila kutumia udongo, yameunganishwa kwa mirija inayopitisha maji yenye virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo, hii inaashiria kuwa hicho ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Ndani ya chumba maalumu mabomba yenye rangi nyeupe yenye matobo, yaliyopangwa katika mpangilio maalumu, mimea imeota na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, bila kutumia udongo, yameunganishwa kwa mirija, inayosaidia kupitisha maji yenye virutubisho, vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi, ni kilimo cha kisasa cha haidroponi, yaani kuotesha mimea bila kutumia udongo.

Mimea iliyopandwa bila kutumia udongo, nakuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, mizizi yake imeunganishwa moja kwa moja kwenye maji yenye virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa, hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi yaani kuotesha mimea bila kutumia udongo.

Mabomba marefu yenye rangi nyeupe, yaliyopagwa katika mstari mnyoofu, yenye matobo yanayosaidia kuotesha mimea bila kutumia udongo, yameunganishwa kwa mirija inayopitisha maji yenye virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo, hii inaashilia kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi yaani kuotesha mimea bila kutumia udongo.

Shamba kubwa lenye mabomba marefu meupe yaliyolazwa chini kwa mapangilio maalumu. Mabomba hayo yanamatundu yanayotumika kuoteshea mimea bila kutumia udongo, yameunganishwa kwa mirija inayopitisha maji yenye virutubisho vinavosaidia katika ukuwaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Mabomba marefu yenye rangi nyeupe, yaliyo pangwa kwa mpangilio maalumu. Yenye matobo yanayo tumika kuoteshea mimea bila kutumia udongo, yana dondosha maji yenye virutubisho vinavyo saidia katika ukuwaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha haidroponi, yaani kuotesha mimea bila kutumia udongo.

Ndani ya shamba maalumu mabomba marefu yenye rangi nyeupe yenye matobo, yaliyopangwa kwa mpangilio maalumu, mimea imechipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, yameunganishwa kwa miriija inayopitisha maji yenye virutubisho vinavyosaidia ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa, hiki ni kilimo cha haidroponi, yaani kuotesha mimea bila kutumia udongo.

Ndani ya banda kubwa linalotumika kuhifadhia wanyama aina ya ng'ombe. Ng'ombe hao wamehifadhiwa kila mmoja katika sehemu yake maalumu, wanakula chakula katika sehemu maalumu ya kulia chakula. Ng'ombe hao hutumika kwa ajili ya kutolea maziwa pia na nyama. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Ndani ya shamba maalumu lililo ezekwa kwa matubai yenye rangi nyeupe. Ndani yake kukiwa kuna vitaru vilivyo limwa kwa mpangilio mnyoofu. Imepandwa miche iliyokuwa na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Pembezoni mwa kila kitalu kuna mabomba marefu meusi yaliyolazwa chini yenye matobo yanayotaidia kutoa maji ili kuleta unyevu unaosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya kabeji, ambazo tayari zimekwisha kuiva na kuitaji kuvunwa tayari kwa ajili ya kupelekwa kiwandani. Kwa ajili ya kuchakatwa na kuzalishwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na zao hilo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Shamba kubwa la mazao aina ya kabeji; kabeji ni zao linalotumiwa kama malighafi viwandani, huchakatwa na kuzalisha bidhaa nyingine zitokanazo na zao hilo. Kabeji hizi tayari zimekwishakukomaa kukomaa na zinahitaji kuvunwa, tayari kwa ajili ya kupelekwa viwandani, kwa ajili ya kuchakatwa. Hii inaashiria kuwa, hichi ni kilimo cha viwanda.

Nyanya nyingi ambazo tayari zimekwisha kuvunwa na kuhifadhiwa katika matenga yenye rangi ya kijani, imepelekwa kiwandani tayari kwa ajili ya kuchakatwa na kuzalishwa bidhaa mbalimbali zitokanazo na zao hilo la nyanya. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha kisasa cha viwanda.

Ndani ya shamba kubwa, zao la biashara aina ya nyanya, ambazo zimepandwa kwa mpangilio maalum, na kuzaa kwa wingi, nyanya zingine tayari zimekwisha kuiva, na kuhitaji kuvunwa tayari kwa ajili ya kupekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, na viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuzaisha bidhaa zitokanazo na zao hilo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Ndani ya banda maalumu linalotumika kuhifadhia wanyama aina ya ng'ombe, ng'ombe wenye rangi nyeusi na vichwa vyeupe wamehifadhiwa kila mmoja katika sehemu yake, huku wakiendelea kula chakula kilicho katika sehemu maalumu ya kulia. Ng'ombe hao hutumika kwa ajili ya kutolea maziwa pamoja na nyama. Hii inaashiria kuwa, hichi ni kilimo cha viwanda.

Ndani ya jengo kubwa lenye uangalizi wa hali ya juu, kuku wengi wenye rangi nyeupe wengine wakila chakula, na wengine wakinywa vmaji yaliyowekwa katika sehemu maalumu ya kunywea maji, taa zinaosaidia kuleta mwanga ndani ya banda hilo, hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha kisasa cha viwanda.

Ndani ya shamba kubwa lililoezekwa kwa maturubai ya rangi ya bluu, ndani kukiwa na vitalu vilivyotengenezwa kwa mpangilio maalumu, mimea imepandwa na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, imeunganishwa kwa mabomba yanayopitisha maji, kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo. Wakulima wawili walioko katika shamba hilo wanaendelea na chunguzi wa maendeleo ya mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa, hichi ni kilimo cha kisasa cha viwanda.

Shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya kabeji, ambazo zimepandwa katika mpangilio maalumu tayari kwajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwajili ya kuuzwa au kiwandani kwajili ya kuchakatwa na kuzalishwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na zao hilo, hii inashiria kuwa hichi ni kilimo cha viwanda.

Shamba kubwa na la kisasa lililoezekwa kwa maturubai yenye rangi ya bluu, ndani kukiwa na vitalu vilivyolimwa katika mstari mnyoofu mimea imepandwa na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na kilimo cha viwanda.

Ndani ya kiwanda, wafanyakazi waliovalia makoti marefu yenye rangi ya kijani, na aproni zenye rangi nyeupe; kichwani, wengine wakiwa wamevalia kofia zenye rangi ya kijani. Wanaendelea na shughuli ya uchakataji wa mazao yaliyowekwa ndani ya kiwanda hicho, ili kuzalisha bidhaa nyingine zitokanazo na malighafi hizo. Hii inaashiria kuwa, hichi ni kilimo cha viwanda.

Shamba kubwa la zao aina ya kabeji ambazo zimelimwa katika mpangilio maalumu. Kabeji ni zao linalotumika kama malighafi kwaajili ya kuchakatwa viwandani na kuzalishwa bidhaa zingine zitokanazo na zao hilo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha viwanda.

Shamba la mazao ya biashara aina ya mboga mboga kama vile chainizi zikuwa zimeilimwa kwa mpangilio maalum huku mabomba meusi marefu yaliyo lazwa chini yenye matobo yanayosaidia kutoa maji ili kuleta unyevu katika ukuaji wa mazao hayo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha umwagiliaji.

Ndani ya shamba kubwa, lililolimwa kwa mistari minyoofu, limeunganishwa kwa mabomba meusi yanayotililisha maji katika shamba hilo, hili kuleta unyevu unaosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo, hii inaashilia kuwa hichi kilimo cha umwagiliaji.

Shamba maalum vivyo tengeneza vitabu kwa mpangilio maalum. Katika kila kitalu kuna maboma marefu manne yenye rangi nyeusi yenye matobo yanayosaidia kutoa maji. Unaoleta unyevu ili kusaidia katika ukuaji wa mimea ya kitalu hicho. Hii inaashiria kuwa hicho ni kilimo, cha umwagiliaji.

Shamba kubwa lenye matuta, yaliyolimwa katika mistari minyoofu. Kila tuta likiwa limepangwa miche huku mabomba marefu yenye rangi nyeusi yamelazwa chini, yanayotoa maji yanayoleta unyevu ili kusaidia katika ukuaji wa miche hiyo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha umwagiliaji.

Shamba kubwa la miche iliyopandwa na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, katika vitalu maalumu kwa mstari mnyoofu. Katika kila kitalu kuna maboma marefu yenye rangi nyeusi yenye matobo yanayosaidia kutoa maji, ili kuleta unyevu kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa, hichi ni kilimo cha umwagiliaji.

Shamba kubwa lenye mimea iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, imelimwa kwa vitalu virefu, katika kila kitalu kuna mabomba marefu matatu yenye rangi nyeusi yanayotoa maji ili kuleta unyevu unaosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo, hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha umwagiliaji.

Shamba kubwa lenye mimea iliyopandwa na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, katikati kukiwa kuna bomba kubwa lenye rangi nyeupe, lililotobolewa linatiririsha maji kuelekea katika mimea hiyo, ili kuleta unyevu unaosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa, hichi ni kilimo cha kisasa cha umwagiliaji.

Shamba kubwa lenye miche iliopandwa katika vitalu maalumu kwa mpangilio maalumu. Katika kila kitalu kuna mabomba mawili marefu yenye matobo, yanayotoa maji ili kusaidia kuleta unyevu unaosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hiki ni kilimo cha umwagiliaji.

Shamba kubwa la mazao ya biashara ambayo yamelimwa katika matuta marefu, yaliyopangwa katika mistari mirefu katikati ya kila tuta kuna mtaro unaotilisha maji, ili kuleta unyevu unaosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Hii inaashiria kuwa hii nchi ni kilimo, cha umwagiliaji.

Mkulima mmoja aliyevalia suruali nyeusi na tisheti yenye rangi nyeupe, mkononi mwake ameshika kifaa cha kumwagiliazia anaendelea na shuguli ya umwagiliaji katika vitalu vyenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Hii ina ashiria kuwa hichi ni kilimo cha umwagiliaji.

Eneo kubwa la wazi lenye nyasi fupi za kijani, miti ya vichaka pamoja na miti mirefu. Wanyama kama vile pundamilia, swala pamoja na insha, wanakula nyasi zilizo katika eneo hilo. Kwa mbele kukiwa na mlima mrefu uliopambwa kwa mawingu yenye rangi ya bluu na nyeupe. Hii inaashiria kuwa hii ni mandhari ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lenye nyasi fupi zenye rangi nzuri ya kijani kibichi, miti ya vichaka yenye rangi ya kijani kibichi pamoja na miti mirefu, kukiwa na mto unaotiririsha maji yake kutoka eneo moja kwenda eneo nyingine na kuleta unyevu unaosaidia kuchipua kwa miti ya eneo hilo, hii inaashiria kuwa hii ni mandhari ya ikweta.

Mbuzi wenye rangi nyeupe pamoja na kahawia na mapembe marefu, wamehifadhiwa kila mmoja katika sehemu yake. Mbuzi wengine wanakula kutoka katika sehemu maalumu ya kulia. Mbuzi hawa hutumika kwa ajili ya chakula na nyama. Hii inaashira kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na kilimo cha mifugo.

Ndani ya banda lililo zungushwa kwa mabati nakuwekewa mbao. Mfugaji mmoja anaendelea na shughuli yakuwalisha mbuzi waliomo ndani ya banda hilo ilikuwapatia afya kamili. Mbuzi hao hutumika kwaajili ya maziwa na nyama, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na ufugaji wa mifugo.

Vifaranga vya bata vyenye rangi ya njano na nyeusi vime hifadhiwa katika tenga la plastiki lenye rangi nyeupe tayari kwa ajili ya kuvisafirisha na kuvipeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na ufugaji wa vifaranga vya kuku.

Ndani ya duka lenye pakiti za aina mbalimbali, vimfuko pamoja na vichupa. Ndani ya pakiti hizo kuna mbegu za aina mbalimbali. Mwanamke mmoja aliyesimama ndani ya duka hilo, ambaye ndiye muuzaji wa mbegu hizo. Hii inaashiria kuwa, hii ni sehemu inayojihusisha na kilimo cha mbegu.

Pakiti mbalimbali za mbegu zenye rangi ya kahawia, zilizowekwa katika mashelfu. Kila pakiti ina maandishi yenye rangi nyeupe, kijani pamoja na njano; pia ina picha ya mmea unaotokana na mbegu hizo zilizomo ndani ya pakiti hilo. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mbegu.

Ndani ya shamba maalumu na la kisasa, vitalu vya plastiki yenye rangi nyeusi vilivyopandwa miche kwa utaratibu maalum. Miche hiyo imekuwa na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa, hii ni semu inayojihusisha na kilimo cha mbegu.

Pakiti mbalimbali za mbegu, zenye rangi ya kijani, nyeupe pamoja na njano, zikiwa zinamaandishi yenye rangi nyeupe na nyeusi, pia kila pakiti inapicha ya mmea unaotokana na mbegu hizo, hiii inaashilia kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na kilimo cha mbegu.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa, lililoezekwa kwa maturubai yenye rangi nyeupe, vitalu vilivyopangwa kwa mpangilio maalumu vikiwa vimeoteshwa miche iliyokuwa na kuchipua kwa rangi ya nzuri ya kijani kibichi, miche hii hutumika kama mbegu kwa ajili ya kilimo. Hii inaashiria, kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na kilimo cha mbegu.

Ndani ya chumba maalumu kinacho jihusisha na kilimo cha mbegu za aina mbalimbali, makontena yenye rangi nyeusi yaliyopangwa katika mpangilio maalumu ndani yake kukiwa na miche iliyokua na kuchipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, imeunganishwa kwa mirija inayosaidia kupitisha unyevu kwa ajili ya ukuaji wa miche hiyo hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na kilimo cha mbegu.

Miche iliyopandwa katika mstari mnyoofu, pembezoni kukiwa kuna mabomba marefu yaliyo lazwa chini yanayotoa maji ili kuleta unyevu unaosaidia katika ukuaji wa miche hiyo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na kilimo cha mbegu za aina mbali mbali.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa lililoezekwa kwa maturubali yenye rangi nyeupe ndani kukiwa na vitalu vilivyolimwa katika mpangilio maalumu, vitalu hivyo vimepandwa miche iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na kilimo cha mbegu za aina mbalimbali.

Mazao aina mahindi, ambayo tayari yamekwisha kuvunwa na kuhifadiwa katika viroba, wakulima wanendelea na shuguli ya upangaji na uhesabuji wa viroba hivyo ili kujipatia idadi kamili. Hii inaashiria kuwa hichi ni kilimo cha mbegu

Pakiti ya mbegu yenye rangi ya kijani, njano pamoja na nyeupe; ikiwa na maandishi yenye rangi nyeusi pamoja na kijani. Pia ina picha ya mmea unaotokana na mbegu zilizomo ndani ya pakiti hiyo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na kilimo cha mbegu za aina mbalimbali.

Wakulima mbalimbali, wanaendelea na shughuli ya upandaji wa miche katika kitalu maalumu. Miche hiyo imeota na kuchepua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na kilimo cha mbegu za aina mbalimbali.

Banda kubwa lililotengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati. Mbele ya banda hilo kukiwa kuna mabakuli yanayotumiwa kulia chakula. Banda hilo linatumika kufugia wanyama wa nyumbani kama vile paka na mbwa. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na ufugaji wa wanyama kama vile paka na mbwa.

Ndani ya banda lililotengenezwa kwa vyuma pamoja nyaya huku ndani yake kukiwa kuna mbwa mwenye rangi ya kahawia, ameketi ametoa ulimi wake nje, hii ina ashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na ufugaji wa wanyama mbalimbali wa nyumbani kama vile paka na mbwa.

Banda kubwa lililotengenezwa kwa mbao na kuzungushwa kwa waya wa senyenge, ndani yake kukiwa kuna wanyama aina ya mbwa weusi waliosimama, huku kukiwa kuna ndoo inayotumika kuwekea chakula kwa ajili ya mbwa hao kulia, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na ufugaji wa wanyama wa nyumbani kama vile paka na mbwa.

Eneo kubwana ajishughulisha na shughuli za uhifadhi wa wanyama pori, kukiwa na nyasi fupi, vichaka pamoja na miche iliyochipua kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Mwavuli pamoja na vitu anavyotumia watalii kupumzikia katika eneo hilo. Kwa mbali kukiwa na mnyama aina ya twiga, akila majani yaliyo katika miti mifupi ya eneo hilo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na ufugaji wa wanyama pori.

Ndani ya eneo kubwa linalojihusisha na uhifadhi wa wanyama pori, kukiwa na tembo pamoja na mwanaume mmoja aliyevalia koti refu la kijani na kofia nyeupe, ameshuka chupa za maziwa mikononi mwake huku akimnyusha tembo huyo hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uhifadhi wa wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lenye manzari kavu sana miti ya vichaka, nyasi zilizokauka pamoja na miti mirefu, mnyama aina ya pundamiria anatembea tembea katikati ya eneo hilo kwa mbali kukuwa kuna mlima pamoja na mawingu yanayopamba eneo hilo, yenye rangi ya bluu hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uhifadhi wa wanyama pori.